Kundi la vijana wachache wamesimama katika eneo la nje lililojengwa kwa mbao na kuzungukwa kwa miti yenye rangi ya kijani kibichi, wakifundishwa kwa vitendo jinsi ya kutengeneza samani za ndani.

Kundi la watu wakike na wakiume wameketi juu ya viti vya bluu ndani ya eneo la wazi, huku wakiwa wanasikiliza kwa makini mada inayotolewa.

Elimu kwa vitendo isiyo rasmi inatolewa ndani ya eneo la wazi ambalo lina mwanga wa asili, wanafunzi wawili walioshikilia cherehani ya mikono, wanajaribu kukata nguo na kushona bila kuchoka.

Picha ya ramani inayoonyesha mabara yote saba ya dunia, imebandikwa ndani ya chumba cha darasa, chumba hiki wameketi wanafunzi wawili wa elimu ya watu wazima.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima akiwafundisha wanafunzi wanne walioketi kwenye chumba cha darasa kwenye meza kukiwa na madaftari mbalimbali pamoja na vitabu ambavyo vinasaidia kwenye kuwaelewesha wanafunzi hao.

Mahafali ni siku muhimu sana kwa mwanafunzi ambaye amehitimu masomo yake, mwanafunzi huyu anapokea nakala yake ya cheti kutoka kwa mkufunzi ikiashiria kuwa amemaliza elimu yake.

Eneo kubwa la ndani lililopambwa kwa maputo yenye rangi nyeupe, rangi ya machungwa, pamoja na rangi ya kijani, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakimsikiliza mwalimu wao anayefundisha kuhusu namna nzuri ya kuhifadhi fedha.

Ushirikiano ni dhima kuu sana kwa jamii za kiafrika mwanafunzi huyu wa elimu ya watu wazima, anawafundisha wanafunzi wenzake jinsi ya kushirikiana wao kwa wao pamoja na vijiji vingine.

Vijana wachache wanaopokea elimu isiyo rasmi, wamekaa eneo la wazi lenye mwanga wa asili pamoja na hewa safi. Huku wakijadiliana na kurejea mambo machache ambayo wamefundishwa na mwalimu wao.

Mwanamke mmoja ambaye ni mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa ameshikilia nakala ya cheti cha kuhitimu. Hii inaashiria kuwa mwanamke huyu amehitimu elimu ya mifugo pamoja na elimu ya kilimo.

Tafrija ndogo ya mahafali ya kuhitimu elimu ngazi ya cheti, mkufunzi anakabidhi cheti kwa mwanafunzi wake baada ya kuhitimu vizuri masomo yake.

Mwanafunzi wa elimu ya chuo kikuu amesimama katikati ya darasa huku akiwa amevaa koti la mikono mirefu, lenye rangi ya bluu na huku kichwani akiwa amesuka nywele ndefu zenye rangi nyeusi.

Mkufunzi wa chuo kikuu akimkabidhi mwanafunzi wa chuo kikuu cheti cha astashahada, baada ya kukamilisha elimu yake ya juu na akiwa amefaulu vizuri.

Mwalimu wa somo la stadi za kazi akiwa amesimama ubaoni akiwafundisha wanafunzi wake kwa vitendo jinsi ya kutengeneza kamba pamoja na mpira kwa kutumia mikono.

Eneo kubwa la njee lenye mwanga wa kutosha wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku wakiwa wamevalia makoti ya bluu yenye maandishi meupe na bluu katika migongo yao.

Ndani ya darasa kubwa lenye mwanga wa asili pamoja na madirisha mapana wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato mbili pamoja na madaftari na simu.

Chumba kikubwa cha darasa kilichopakwa rangi ya maziwa kimewekwa mwanga bandia, pangaboi, runinga pamoja na meza mbalimbali, wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba hiki wakijisomea.

Wanafunzi wawili wa elimu ya chuo kikuu wameketi kwenye chumba cha kujisomea wakiwa na madaftari, pamoja na vitabu katika meza, yao huku nyuma kukiwa na picha ya ramani ya dunia.

Kundi dogo la watu wameketi ndani ya chumba kikubwa cha mkutano chenye mwanga wa asili pamoja na sakafu nyeupe. Watu hawa wamefunika vichwa vyao kwa kutumia ushungi pamoja na baraghashia ikiashiria kuwa watu hawa ni dini ya kiislamu.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wanajifunza kwa makini namna mbalimbali ya kutumia kompyuta, ambazo zipo juu ya meza zao.

Ndani ya darasa dogo lenye mwanga hafifu, wameketi wanafunzi wa elimu ya juu. Wanafunzi hawa kwa pamoja wamekusanyika katika mda wa jioni ili kurejea masomo mbalimbali ambayo hawakuyaelewa.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga mzuri kilicho na wanafunzi walioketi wakike kwa wa kiume wakimsikiliza mkufunzi wao kutoka taifa la kigeni.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamevaa barakoa kwenye midomo yao, hii inashiria kuwa kipindi hichi kulikuwa na mlipuko mkali wa magonjwa.

Mandhari nzuri ya nje yenye nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, miti mirefu pamoja na vitofali. Wanafunzi watatu wameketi kwa pamoja wakiwa wanajadiliana huku kwenye meza zao kukiwa na madaftari, majarida pamoja na kitoa mitandao.

Wanafunzi wa elimu ya msingi wako ndani ya chumba cha darasa, huku wakiwa wameshikilia picha mbalimbali zikionyesha ramani ya dunia pamoja na ramani ya Afrika.

Mkufunzi akiwa ndani ya chuo kikuu pamoja na wanafunzi akiwasomea chapisho lililo mkononi mwake, wanafunzi hawa wanamsikiliza mkufunzi wao kwa umakini ili wasiweze kupitwa na neno lolote.

Darasa kubwa lenye madawati, viti pamoja na makabati yaliyopangwa safu za vitabu, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyesimama mbele ya darasa.

Kundi la vijana wachache akiwemo kijana mmoja ambaye ni mlemavu wa ngozi, wameketi ndani ya darasa huku wakiwa wameshikilia karatasi kubwa pamoja na peni wakijadiliana mada tofautitofauti.

Chumba kikubwa cha maktaba kilichopangwa makabati na safu mbalimbali za vitabu, ameketi mwanafunzi mmoja ambae anasoma kwa umakini kitabu kilicho juu ya meza yake.

Majadiliano yakinifu baina ya wakufunzi na wanafunzi yanaendelea ndani ya chumba cha darasa. Darasa hili lina mwanga bandia madirisha makubwa pamoja na kiyoyozi.

Kundi dogo la wanawake wajasiriamali wamekutana ndani ya chumba kidogo cha darasa, wanawake hawa wamevalia mafulana meupe yenye maandishi meusi. Vikao hivi hufanyika mara kwa mara ili kujadili mapato na matumizi yao.

Mwalimu wa elimu ya juu akiwa pamoja na wanafunzi wake ndani ya chumba cha darasa, akijaribu kuwaelezea na kufafanua masomo mbalimbali kwa kutumia mifano.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi katika chumba huku mezani kwao kukiwa na chupa za maji, madaftari pamoja na kompyuta ambazo kujifunza somo la tehama.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi katika eneo la wazi lenye mwanga wa kutosha na hewa nzuri, wakirejea masomo waliyofundihwa darasani.

Darasa kubwa lililojaa samani zilizotengenezwa kwa mbao pamoja na baiskeli, kwenye darasa hili wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanamsubiria mwalimu wao kwa ajili ya kupokea maarifa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga bandia ubao mkubwa mweupe na kiyoyozi wameketi walimu pamoja na wanafunzi, walimu hawa wanajadiliana na wanafunzi wao juu ya mbinu mbalimbali za kufanya mitihani.

Wanafunzi wa elimu ya juu ambao pia ni walemavu wa miguu wapo katika darasa kubwa lenye mwanga bandia, wanafunzi hawa wanajifunza jinsi ya kuhifadhi hela katika benki ili ziweze kuwasaidia mbeleni.

Kuna namna mbalimbali za kufundisha wanafunzi wa elimu ya juu ili waweze kuelewa. Wanafunzi hawa wanafundishwa kwa kutumia: kompyuta, runinga pamoja na madaftari na vitabu katika meza zao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wako ndaniya chumba kidogo cha darasa, wakirejea masomo yao. Wanafunzi hawa wanajiandaa kwa ajili ya mitihani ambayo ipo karibuni.

Wanafunzi wenye ulemavu wa miguu wameketi ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga bandia pamoja na runinga huku wakiwa wanafundishwa jinsi ya kuhifadhi pesa zao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wako ndani ya chumba cha darasa wakijifunza somo la uchoraji, somo hili ni somo mahususi linalowasaidia kuvumbua vipaji mbalimbali.

Wanafunzi wa somo la kilimo wamekutana pamoja kwenye shamba la mahindi, mahindi hayo yakiwa na rangi ya kijani kibichi na mistari iliyopangwa vizuri, tayari kwa kuvunwa.

Wanafunzi wa somo la sayansi wa chuo kikuu wamekusanyika kwa pamoja ndani ya maabara. Wanafunzi hawa wanatumia vipimo mbalimbali ili kuweza kupata majibu ya maswali yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wako ndani ya chumba kidogo cha darasa wakijifunza somo linaloitwa mienendo muhimu, wanafunzi hawa wanajaribu kuchanganua tabia zipi ni zamuhimu kwa kila binadamu kuwa nazo.

Vijana wanne waliovalia mashati ya mikono mirefu na mifupi, wakiwa wamebobea katika masuala ya TEHAMA, wamesimama kwenye mandhari ya nje yenye nyasi za kijani, miti mirefu pamoja na bahari.

Chumba kikubwa cha darasa kimejaa kundi la watu ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Huku wakiwa wameinamia kompyuta mpakato, wakifanya hesabu mbalimbali kama ambavyo wameelekezwa na mwalimu wao.

Eneo la nje lenye mwanga wa kutosha, pamoja na miti mirefu yenye majani mapana na miembamba ya rangi ya kijani kibichi. Eneo hili limejengwa kwa paa la mbao pamoja na nguzo za chuma.

Kompyuta mpakato ni chombo muhimu sana, kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya juu. Chombo hiki hutumika kuhifadhi machapisho mbalimbali pamoja na data ambazo wanafunzi wa elimu hii zinawasaidia.

Vijana wanne wamesimama kwenye eneo la ndani huku eneo hilo likiwa limebandikwa karatasi nyeupe na likiwa lina michoro mbalimbali, ikiashiria kuwa vijana hawa wanajifunza kuchora na kuandika.

Ndani ya chumba kidogo kilichotengenezwa kwa turubai na madirisha madogo wameketi wanawake wenye watoto wachanga na wengine wenye watoto wadogo. Elimu kuhusu kutunza familia inatolewa kwa wanawake hawa ili waweze kuwa na maisha bora.

Kikao kidogo cha wanafunzi wa elimu ya watu wazima kilichoitishwa kwa ajili ya kuomba msaada kwa mkufunzi wao ili aweze kuwaelekeza maeneo machache ambayo hawakuelewa darasani.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wamekaa kwenye jamvi kwenye eneo la nje. Eneo hili limezungukwa na miti mirefu aina ya minazi, nyumba aina mbili; ambayo moja imetengenezwa kwa udongo na nyingine imejengwa kwa tofali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wasiopenda kusoma pamoja wamekaa ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi hawa kila mmoja amegeukia sehemu yake hii ikiashiria kila mmoja anajisomea kivyake.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi katika eneo la nje kwa pamoja, wanafunzi hawa wanatumia vitabu pamoja na madaftari kuwaongoza namna ya kuendesha kikao chao.

Eneo la ndani lenye Kuta zenye rangi ya maziwa huku Kuta hizi zikiwa zimebandikwa makaratasi meupe yenye maandishi ya bluu ndani ya chumba hiki wameketi wakina mama, wakina baba, pamoja na watoto wadogo.

Kitabu hichi kimeandika mambo yote ambayo mwanafunzi wa elimu ya juu anahitaji kujua juu ya somo la tehama, wanafunzi hawa wawili wamekusanyika kwa pamoja ili kujadiliana jinsi ya kukielewa kitabu hiki.

Chumba kidogo cha darasa chenye mwanga wa kutosha kilicho sheheni madawati pamoja na wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameshikilia kalamu pamoja na madaftari juu ya madawati yao.

Eneo la tambarare lenye mwanga wa kutosha pamoja na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, wamesimama vijana wawili wakisoma maelezo mbalimbali ambayo yamendikwa kwenye kitabu.

Mwanafunzi mmoja amesimama katikati ya darasa akiwa anakabidhiwa nakala ya cheti, ikiashiria kuwa mwanafunzi huyu amehitimu vizuri masomo yake.

Kuuliza maswali ni njia moja na muhimu sana ya kutambua kuwa mwanafunzi ameelewa somo. Ndani ya chumba cha darasa wameketi wakufunzi pamoja na wanafunzi ambao wanaulizana maswali tofauti tofauti ili kupima uelewa wao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwenye chumba kidogo chenye mwanga wa kutosha, huku katika meza zao kukiwa kuna simu, karatasi pamoja na vitabu ambavyo wanatumia kurejea masomo yao.

Ndani ya maktaba kubwa yenye vitabu mbalimbali vyenye lugha ya kiingereza na kiswahili wameketi wanafunzi wawili wa elimu ya watu wazima, huku wakijadiliana na kutafakari mambo mbalimbali ambayo yameonyeshwa kwenye kompyuta mpakato.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima mwenye jinsia ya kike akiwa amevalia shati la mikono mirefu amesimama kwenye maktaba yenye vitabu vilivyo pangwa kwa ustadi mzuri.

Cheti cha kuhitimu ni uthibitisho mkubwa kuwa mwanafunzi amemaliza elimu fulani, mwanafunzi huyu wa elimu ya watu wazima amepata nakala yake ya cheti kuthibitisha kuwa amemaliza elimu aliyokuwa anasoma.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima kutoka jamii ya kimaasai wapo ndani ya darasa dogo. Wanafunzi hawa wamevaa nguo za kupendeza ikiwa ni mashuka pamoja na shanga shingoni na masikioni mwao.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wako katika eneo la nje, wanafunzi hawa wanajifunza somo la useremala hii ikiwa ni somo ambalo linahusu utengenezaji wa samani kama vile makabati, meza pamoja na viti.

Mwalimu wa maswala ya uzazi wa mpango wakiwa wanatoa elimu kwa wamama, ambao wana watoto wachanga akiwaeleza faida na hasara ya kutumia njia hizo.

Eneo la wazi lenye ardhi ya tambarare pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, pamoja na miti mikubwa wamesimama vijana wawili wakijadiliana kuhusu somo lililo kwenye kitabu walichoshikiria.

Mwanafunzi wa elimu ya vitendo akiwa anamwangalia mwalimu akimfundisha jinsi ya kukata nguo, kudalizi nguo na kushona kwa kutumia mashine ya cherehani.

Vijana wakike na wakiume wamekaa katika eneo la nje lililosakafiwa vizuri pamoja na ngazi za chuma, huku wakitafakari na kujadiliana mambo mbalimbali ambayo yanahusu uchumi wao.

Useremala ni kazi ya ubunifu ambayo inatoa kipato kikubwa na kwa haraka. Wanafunzi hawa wanajifunza kwa vitendo jinsi ya kuranda mbao, kupima mbao pamoja na kuunganisha vipande hivyo.

Ndani ya darasa la elimu ya watu wazima, wemeketi wanafunzi pamoja na mwalimu, wakiwa wanafundishwa kwa kutumia ubao mweupe pamoja na ubao mweusi. Huku nakala mbalimbali za karatasi, zikiwa zimebandikwa kwenye ubao huo.

Eneo la ndani lililosakafiwa vizuri na lenye mwanga wa kutosha wamekaa kundi la watu wenye jinsia ya kike na kiume, ambapo jinsia ya kiume imevaa kofia, na jinsia ya kike imevaa ushungi ili kufunika vichwa vyao.

Ndani ya chumba cha darasa ya elimu ya watu wazima ameketi mwanafunzi, mwanafunzi huyu amevaa shati la mikono mirefu lenye rangi nyeupe, herini za kuvutia pamoja na miwani.

Chumba cha darasa chenye ubao, makabati pamoja na viti wameketi wanafunzi watano wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yanayohusu masomo yao.

Chumba kidogo chenye kundi la watu ambao wameketi kwenye madawati wakiwa wamevalia fulana zenye rangi nyeupe, pamoja na kofia kichwani wakisikiliza wanachofundishwa.

Chumba cha darasa chenye kuta za rangi ya njano, wameketi wanafunzi mbalimbali wakike na wakiume wakifundishwa na mkufunzi wao kuhusu somo linaloitwa dunia.

Chumba kikubwa cha darasa kilicho na viti pamoja na meza wameketi wanafunzi wa jinsia ya kike ambao wanajifunza kushona na kudalizi kwa vitendo.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wanaonesha sura za furaha hii inaashiria kuwa wanamuelewa vizuri mwalimu anayewafundisha.

Vijana wawili ambao pia ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wamevalia nguo zenye rangi nyeusi pamoja na nyeupe, huku kwenye meza zao wakiwa wameweka madaftari pamoja na vitabu mbalimbali.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa amevalia gauni, khanga na kofia kichwani akiwa anaelezea hesabu ambazo zimeandikwa ubaoni.

Mwalimu mmoja aliyevalia gauni refu pamoja na ushungi kichwani, amesimama katikati ya darasa lililopakwa rangi nyeupe na kujaa wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kike na ya kiume.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa. Darasa hili lina ubao mweusi pamoja na kijani ulioandikwa maandishi meupe. Wanafunzi hawa wanasoma na kujadiliana kwa pamoja, ili kuweza kufaulu mitihani yao.

Kundi kubwa la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamekaa kwenye eneo la nje lenye miti mirefu yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, kundi hili linaongozwa na kiongozi mmoja ambaye amesimama akitoa hotuba.

Nidhamu ni kitu kikubwa sana kinachohitjika kwenye maeneo ya elimu, watawa hawa pamoja na wanafunzi wamekutana kwa pamoja ili kujadili nidhamu na utii, katika eneo hilo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekutanika kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa. Ndani ya chumba hiki pamezungukwa na makabati, makaratasi yenye rangi nyekundu, njano, na rangi ya uaridi.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa wameketi wanafunzi wachache wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wa jinsia ya kike wamebeba mikoba yao pamoja na kanga mabegani.

Chumba cha darasa chenye michoro mbalimbali kama vile michoro ya twiga, miti pamoja na kamba. Ndani ya chumba hiki wameketi wanafunzi pamoja na mwalimu wao wakijifunza jinsi ya kuchora.

Chumba hiki kikubwa kimejengwa kwa matofali ya kuchoma pamoja na kuezekwa na bati pamoja na mbao. Wanafunzi wachache wameketi ndani ya chumba hiki wakijifunza kusoma pamoja na kuandika.

Eneo tambarare lenye nyasi za asili na miti mikubwa mirefu yenye rangi ya kijani. Wanakijiji wamekusanyika kwa pamoja wakiwa wameketi chini kusikiliza mada inayotolewa.

Majadiliano baina ya wanafunzi na walimu ni njia nzuri ya kuongeza kujiamini, wanafunzi hawa wamekusanyika pamoja na mwalimu wao wakiuliza maswali mbalimbali. Hii huwajengea kujiamini hata katika sehemu za kazi.

Mwalimu pamoja na wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa, mwalimu huyu anaandika maelekezo mbalimbali kwenye karatasi jeupe refu pamoja na kalamu ya bluu.

Chumba hiki kidogo cha darasa kimejengwa kwa kutumia tofali na kunakshiwa kwa rangi ya maziwa, ndani ya chumba hiki kuna karatasi ya ramani, mtungi wa gesi pamoja na samani ambazo ni viti pamoja na meza ya mbao.

Ndani ya chumba cha darasa kilichopakwa rangi ya njano na kujengwa kwa madirisha ya kioo wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa husoma kwa makini ili kuweza kujikwamua kimaisha pale watakapo ajiriwa.

Kundi la wanafunzi wachache wa chuo cha umeme wamesimama katika darasa huku wakiwa na vifaa mbalimbali vya umeme, juu ya meza zao hii inaashiria mafunzo kwa vitendo kwa wanafunzi hawa.

Kompyuta ni kifaa maalumu na kifaa muhimu sana, kinachotumika na wanafunzi wa elimu ya juu. Kifaa hichi kina uwezo mkubwa wa kutunza kumbukumbu nyingi kwa wakati mmoja.

Mtihani ni njia nzuri ya kumpima mwanafunzi kuwa ameelewa somo, Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wapo ndani ya chumba cha mtihani wakiwa wanafanya mtihani wao wa mwisho; huku nyuma ya chumba hiko kukiwa na kompyuta mbalimbali.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kiume wakiwa wameketi kwenye chumba cha darasa chenye mwanga mkali huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato ambayo inatumika kuwarahisishia kazi wakati wa kujisomea.

Mkufunzi wa elimu ya juu amesimama katikati ya chumba cha darasa huku akiwa amevaa nguo yenye mikono mirefu iliyotengenezwa kwa rangi nyeupe pamoja na rangi nyeusi; Mkufunzi anamfundisha mwanafunzi wake namna mbalimbali ya kutumia kompyuta.

Chumba cha darasa chenye meza pana, viti vyenye rangi nyeusi na nyekundu, wameketi wanafunzi watatu wakijadiliana masomo mbalimbali waliofundishwa, ili kuweza kufanya vizuri kwenye mitihani yao ya mwisho.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi watano wa jinsia ya kiume wamekusanyika kwa pamoja wakijadiliana mambo mbalimbali yanayohusu mada inayoandikwa juu ya karatasi nyeupe.

Wanafunzi watatu wakike na wakiume wakiwa wameketi kwenye eneo la wazi lenye nyasi zenye rangi ya kijani kibichi. Wakijadiliana kuhusu masomo mbalimbali kwa ajili ya kujiandaa na mitihani yao.

Wanafunzi wa elimu isiyo rasmi wakiwa wamesimama mbele ya darasa, wakiwa wameshikilia nakala ya vyeti ikimaanisha kwamba wamehitimu masomo yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamesimama mbele ya darasa wakiwa wameshikilia nakala za vyeti. vyeti hivi vinaashiria kuwa wanafunzi hawa wamemaliza ngazi hii ya elimu.

Wakufunzi wa elimu ya juu wamekutana kwa pamoja ili kujadili namna ya kutunga mitihani. Mitihani hutumika kama namna ya kupima uelewa wa wanafunzi kwa ngazi za juu pia ngazi za chini.

Mkutano mkubwa wa wanafunzi wa elimu ya watu wazima katika chumba cha darasa. Wanafunzi hawa wamekutana kwa pamoja ili kujadiliana mambo ambayo yanawasumbua katika masomo yao.

Mitihani ni njia pekee na kubwa inayotumiwa na walimu ili kupima uwezo wa uelewa wa wanafunzi wao, wanafunzi hawa wameketii eneo la nje lililozungukwa na mwanga wa asili pamoja na miti mikubwa ili kufanya mitihani yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekusanyika kwa pamoja katika eneo la ndani, Wanafunzi hawa wanatumia makaratasi makubwa kuandika maandishi makubwa makubwa ili kuonyesha kuwa wanataka kuweka msisitizo fulani.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima, amesimama mbele ya ubao mweupe ulioandikwa maandishi ya bluu. Mwanafunzi huyu amebeba mtoto mdogo mgongoni, huku akiwafundisha wanafunzi wenzie namna mbalimbali za kujisajili na mitihani.

Mwanafunzi wa elimu ya juu amesimama ndani ya chumba cha darasa huku mikononi mwake akiwa ameshikilia kompyuta mpakato. Kompyuta hii imetunza kumbukumbu nyingi ambazo zinamsaidia kwenye kujisomea.

Wanafunzi wawili wakiwa wameketi kwenye chumba kikubwa chenye utulivu kikiwa na mwanga bandia huku ndani kwao kukiwa kumejaa vitabu vya aina mbalimbali mikasi, makopo pamoja na komputa mpakato.

Kundi dogo la vijana, wanaosoma elimu ya juu wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa, juu ya viti ambavyo vimetengenezwa kwa chuma pamoja na mbao.

Mtawa mmoja ndani ya chumba kidogo cha darasa, ameketi na kundi dogo la watu wenye jinsia ya kike na ya kiume, akiwaeleza mambo mbalimbali yanayohusu dini yake.

Vijana wa elimu ya watu wazima wameketi wakiwa wanafanya marejeo ya masomo ambao wamekwisha fundishwa na kujadiliana sehemu zile ambazo hawakuelewa vizuri.

Chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha pamoja na kuta zenye rangi ya njano na ubao mweupe wameketi wanafunzi wajinsia ya kike na wakiume wakimsikiliza mkufunzi wao.

Mandhari nzuri nayakuvutia yenye miti mirefu pamoja na nyasi zenye rangi ya kijani kibichi, kwenye mandhari hii wapo vijana wanne wasomo la tehama wakijaribu kuunganisha nyaya mbalimbali ili kupata umeme.

Mkufunzi wa chuo kikuu akiwa amevalia koti jeusi pamoja na suruali nyeusi, ameketi ndani ya chumba cha darasa pamoja na vijana sita, wakijadili mambo mbalimbali.

Mwanafunzi mmoja wa jinsi ya kiume ameketi ndani ya chumba cha darasa huku akiwa amevalia shati yenye rangi nyeupe pamoja na kitambulisho kwenye shingo yake huku akijadiliana na mwanafunzi mwenzie juu ya matumizi ya kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi katika chumba cha darasa huku midomoni mwao wakiwa wamevalia barakoa ili kujikinga na magonjwa mbalimbali ikiashiria kuwa kipindi hiki ni kipindi cha mlipuko wa magonjwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamevaa masweta, kofia, pamoja na viatu vya kufunika, hii inaashiria chuo hiki kipo maeneo yenye baridi kali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba kikubwa cha darasa, wanafunzi hawa hupongezana kwa namna mbalimbali ikiwemo kupigiana makofi.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku wakiwa wameinamia meza zao, ambazo juu yake kuna machapisho mbalimbali. Wanafunzi hawa hutumia muda wao wa ziada, ili kurejea masomo ambayo wamefundishwa.

Ndani ya chumba cha darasa dogo wapo wanafunzi watatu wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wamevaa barakoa midomoni mwao hii inaashiria kuwa kipindi hiki kina mlipuko wa magonjwa.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa kilichopakwa rangi nyeupe na milango ya kioo, wamekusanyika wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wanasoma masomo yao ya ziada ili kuongeza ufanisi.

Chumba kidogo cha darasa chenye rangi ya kupendeza, wameketi wanafunzi watatu, huku mezani kwao kukiwa na kompyuta mpakato na ukutani kumebandikwa ubao ambao una karatasi nyeupe, zenye maandishi mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi katika eneo la wazi juu ya viti vya plastiki wakijadili mambo mbalimbali, wanafunzi hawa wamebeba makaratasi, kompyuta mpakato, simu pamoja na kipaza sauti.

Chumba cha darasa chenye madrisha makubwa yanayopitisha mwanga wa kutosha, kumeketi wanafunzi wa elimu ya juu wenye jinsia ya kike na kiume. Huku wakimsililiza mwalimu wao kwa makini na kumpigia makofi pale wanapoelewa.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga wa asili na hewa ya kutosha wameketi wanafunzi kadhaa wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wamechukua muda wao binafsi ili kurejea masomo ambayo wamefundishwa.

Wanafunzi wachache wa elimu ya watu wazima wamekutana kwa pamoja ndani ya chumba cha maktaba. Maktaba hii imejengwa kwa mwanga bandia pamoja na ubao mweusi wenye maandishi meupe, eneo hili hutumika kwa wale ambao wanahitaji kusoma kwa ukimya bila kelele yoyote.

Wanawake wa jamii ya kimasai wana tamaduni mbalimbali; ikiwemo kuvaa nguo aina ya mashuka yaliyonakshiwa kwa rangi mbalimbali, kutoboa masikio kwa matobo makubwa, pamoja na kuremba shingo zao pamoja na masikio yao kwa kutumia hereni na cheni zilizotengenezwa kwa shanga.

Kipindi cha kujindaa na mitihani wanafunzi wa elimu ya watu wazima hukutana pamoja kwa ajili ya kujadiliana maswali mbalimbali. Wanafunzi hawa wameketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa na maswali mbalimbali kwa ajili ya kuyarejea.

Wanawake wenye watoto wachanga, wameketi juu ya madawati ndani ya chumba cha darasa chenye makabati pamoja na runinga, huku wakipokea mafunzo kutoka kwa mwalimu jinsi ya kuwatunza na kuwalea watoto wao.

Kucheza na kuimba ni njia moja ya kupumzisha akili na kurejesha nguvu kwa binadamu. Ndani ya chumba hiki cha darasa, wanafunzi wa elimu ya juu wanacheza na kuimba kwa pamoja ili kurejesha nguvu na kupumzisha akili yao baada ya masomo ya muda mrefu.

Mandhari nzuri na yenye kupendeza iliyozungukwa na nyasi ndogondogo, miti mikubwa yenye majani mapana ya rangi ya kijani kibichi wameketi wanakijiji. Wanakijiji hawa wamekusanyika kwa pamoja ili kujadiliana mambo mbalimbali yanayowasumbua katika kijiji chao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wamekusanyika kwa pamoja muda wao wa jioni. Muda huo wa ziada wanafunzi hutumia kurejea mada mbalimbali, ambazo wamefundishwa kipindi wapo darasani.

Ndani ya chumba cha darasa chenye rangi ya karoti, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wa kike, wamefunika vichwa vyao, kuonyesha kuwa wana imani ya dini fulani.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume wameti katika chumba kikubwa chenye viti, meza pamoja na kompyuta mpakato huku juu ya meza hizo kukiwa na chupa za maji.

Kati ya masomo yanayofundishwa kwa elimu ya watu wazima ni somo la uchoraji wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wapo darasani wakiwa na makaratasi makubwa pamoja na rangi mbalimbali wakijifunza kuchora.

Siku ya mahafali ya kuhitimu elimu ya juu ya Shahada ya uzamivu ikionesha mkufunzi pamoja na wanafunzi wake waliohitimu wameshikilia nakala ya cheti kikiwa kumehifadhiwa vizuri.

Chumba cha darasa wamesimama wanafunzi mbalimbali akiwemo mwanafunzi wa jinsia ya kiume, ambae amevaa shati la mikono mirefu pamoja na nyeupe huku kichwani akiwa amesuka vizuri.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa zimeketi kompyuta zenye rangi nyeupe pamoja na vipanya. Chumba hiki kina wanafunzi wachache (wa kike kwa wa kiume) ikiashiria kuwa wanafunzi hawa wanajifunza somo la TEHAMA.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi darasani. Wakiwa wamevalia nguo za rangi ya bluu, nyekundu, nyeupe pamoja na kofia kichwani mwao wakimsikiliza mwalimu kwa umakini ili wasije kufeli mitihani yao.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kiume, wameketi kwenye darasa lenye viti pamoja na meza, ambapo juu ya meza hizi pamewekwa kompyuta mpakato, chupa za maji, madaftari pamoja na vitabu mbalimbali.

Kundi la vijana wa kike na wa kiume wameketi katika eneo la wazi lenye mwanga wa kutosha pamoja na mandhari nzuri wakijadiliana pamoja na kuelezeana changamoto mbalimbali za maisha.

Ndani ya darasa lililopakwa rangi ya maziwa wameketi wanafunzi wenye jinsia ya kike na ya kiume, huku wakisikiliza masomo yanayofundishwa na mkufunzi wao.

Mtihani wa mwisho wa elimu ya chuo kikuu ukiwa unafanywa na wanafunzi wa ngazi ya juu katika darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha pamoja na mandhari nzuri.

Mwanafunzi mmoja wa elimu ya watu wazima, amesimama katika ubao huku akiandika herufi na tarakimu mbalimbali; hii inaashiria kuwa mwanafunzi huyu ameelewa somo vizuri.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga wa asili pamoja na viti vyeupe vya plastiki ameketi mwanafunzi mmoja wa elimu ya watu wazima huku akiwa na madaftari juu ya meza yake, mwanafunzi huyu anajisomea masomo yake ya ziada ili kuongeza uelewa.

Mandhari nzuri ya nje iliyozungukwa na bahari, miti mirefu ya minazi na majani yenye rangi ya kijani kibichi wamesimama vijana ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakitengeneza vifaa vya mbalimbali. Vijana hawa wanatumia kompyuta mpakato kufanya matengenezo yao.

Maabara ni sehemu ambayo vipimo mbalimbali vya kisayansi hufanyika ndani ya chumba hiki cha darasa, wanafunzi mbalimbali wa somo la sayansi wameketi na vipimo vyao ili kupima nadharia ya awali na kupata majibu yao.

Chumba cha darasa chenye madawati pamoja na viti, ameketi mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa ameshikiria nakala ya cheti cha kuhitimu masomo yake ya elimu ya watu wazima.

Chumba kidogo cha darasa kilichotengenzwa kwa turubai wameketi wanawake wenye watoto wadogo wakiwa wanafundishwa na mwalimu jinsi ya kutunza na kulea watoto wao.

Ili kuongeza ujuzi na ufanisi katika kazi semina mbalimbali hutolewa kwa wanafunzi pamoja na walimu. Walimu hawa wa elimu ya watu wazima wamekusanyika pamoja ndani ya chumba cha darasa, wakipata semina ya njia nzuri za kuwafundisha wanafunzi wao.

Makabati mengi ya mitindo tofauti tofauti ya mepangwa vitabu vilivyoandikwa lugha tofauti tofauti huku ndani ya darasa hili wameketi wanafunzi pamoja na mwalimu.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa wameketi wanafunzi wanne waelimu ya watu wazima. Huku katika meza iliyotengenezwa kwa mbao kukiwa kuna makaratasi mbalimbali, ikiashiria wanafunzi hawa wanarejea masomo yao ambayo wamefundishwa.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamekutanika ndani ya chumba cha darasa kufanya mitihani, wanafunzi hawa wako katika hatua za mwisho za kumalizia elimu yao kabla ya kwenda kuajiriwa.

Kujibu maswali ni namna moja ya kutambua kuwa wanafunzi wameelewa somo, wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali wameketi katika chumba kidogo cha darasa wakitafakari masomo wanayofundishwa.

Eneo dogo lililojengwa kwa kutumia maturubai ya nguo, wameketi wake kina mama wenye watoto wachanga; wanawake hawa wanamsikiliza mtoa elimu akiwafundisha njia bora za uzazi wa mpango.

Nishati ya umeme ni kitu muhimu sana kwa maisha ya binadamu, wanafunzi hawa wa elimu ya juu wapo katika chumba cha darasa wakijifunza namna mbalimbali ya kutengeneza umeme.

Chumba kikubwa chenye madawati, viti, sakafu ya kupendeza, pamoja na milango ya chuma; wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima huku wakiwa wameinamia karatasi zao, hii inaashiria kuwa hiki ni kipindi cha mitihani.

Ndani ya maktaba kubwa, vimepangwa vitabu mbalimbali vya lugha ya kingereza na kiswahili. Mkutubi huyu aliyevaa shati la mikono mirefu na hereni za kupendeza anajitahidi kupanga vitabu kwa mpangilio mzuri.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamekutana pamoja ndani ya chumba cha darasa chumba hiki kimepakwa rangi nyeupe kina meza za mbao zenye miguu ya chuma pamoja na viti vya mbao.

Darasa kubwa lililojengwa kwa vioo, mbao pamoja na ukuta mweupe wameketi wanafunzi kwenye madawati pamoja na viti wakimsikiliza mwalimu wao ambaye anafundisha kwa kutumia ubao pamoja na televisheni.

Elimu isiyo rasmi inatolewa ndani ya chumba cha darasa na wanafunzi hawa wakiwa wanafundishwa jinsi ya kujikimu kimaisha na elimu ya ujasiriamali.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike, wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa. Wanafunzi hawa wanajadiliana mbinu mbalimbali watakazozitumia ili waweze kufaulu mitihani yao.

Juu ya meza ya mbao yamekusanywa machapisho mbalimbali, majarida, vitabu pamoja na madaftari. Vitu hivi vinatumika na wanafunzi wa elimu ya juu, ili kurejea masomo yao.

Eneo la wazi lenye hali nzuri ya hewa ambalo limezungukwa na miti yenye rangi ya kijani kibichi pamoja na maua ya kupendeza. Wameketi wanafunzi mbalimbali wa kike na kiume huku wakiwa wanafanya mitihani kwa ajili ya kuhitimu mafunzo yao.

Eneo la wazi, lenye mandhari nzuri, yenye miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi. Wameketi wanafunzi wakike na wakiume, kwenye mkeka, huku wakifundishwa na mkufunzi wao.

Wanafunzi watatu wa elimu ya juu wameketi katika darasa lenye mwanga wa kutosha, wakiwa na nyuso za furaha hii inaashiria kuwa wameelewa somo walilofundishwa.

Mandhari ya nje yenye mwanga wa kutosha iliyozungukwa na madirisha ya kioo, wameketi wanafunzi watatu huku wameshikilia kifaa cha mchezo mkononi wakijifunza jinsi ya kucheza.

Mwanafunzi wa elimu ya juu akiwa amepokea kwa mshangao majibu ya matokeo yake, mwanafunzi huyu Yuko ndani ya darasa chenye rangi nyeupe pamoja na machuma meusi. Hii inaashiria majibu aliyopokea siyo mazuri na yakupendeza.

Chumba kikubwa kilicho jengwa kwa matofali ya kuchoma huku kikiwa kimeezekwa kwa paa la bati pamoja na mbao, wameketi wanafunzi mbalimbali ambao wanamsikiliza mwalimu wao jinsi anavyo wafundisha na kuwaelekza.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wapo kwenye darasa dogo, ambalo limebandikwa ubao wenye karatasi ndefu na fupi, huku mezani kwao pakiwa na kompyuta mpakato.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima amesimama ubaoni, huku akiwa amebeba mtoto mdogo kwa akutumia mbeleko. Mwanafunzi huyu anawaelekeza wanafunzi wenzake jinsi ya kujisajili na mitihani.

Mwanamke mmoja ambaye ni mwanafunzi wa elimu ya watu wazima amesimama mbele ya darasa lenye ubao mweusi na maandishi meupe mwanamke huyu amevalia rubega hereni za shanga pamoja na kunyoa kipara.

Wanafunzi wa elimu ya juu kitengo cha umeme wapo darasani huku katika meza zao, kumewekwa maboksi pamoja na vifaa mbalimbali vya umeme.

Wanafunzi wa chuo kikuu wapo ndani ya chumba cha mtihani, wanafunzi hawa wanapewa mitihani hii mara kwa mara ili kupima uwezo wao wa kuelewa na baadaye kuajiriwa.

Chumba cha darasa kilichobandikwa makaratsi yenye rangi nyeupe pamoja na maandishi ya bluu. Mwanafunzi akiwa amebeba mtoto mgongoni akiwafundisha wanafunzi wenzie jinsi ya kusoma na kuandika.

Wanafunzi wa jamii ya kigeni pamoja na mwanafunzi kutoka Afrika wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa na kompyuta mpakato kwenye meza zao, wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini mkubwa.

Walimu wa elimu ya watu wazima hutumia njia mbalimbali kufundishia wanafunzi wao ikiwemo; matumizi ya runinga kuandika ubaoni au matumizi ya picha. Mwalimu huyu anatumia picha mbalimballi ili kuwaelezea wanafunzi wake juu ya uzazi wa mpango.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha darasa, darasa hili limezungukwa na ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe hii inaashiria kuwa wanafunzi hawa wametoka kujifunza.

Ndani ya chumba cha darasa, kilicho pakwa rangi ya maziwa na madirisha mapana, yanayo pitisha mwanga wa asili, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa wanamsikiliza kwa makini, mwalimu aliye nyuma ya darasa anae endelea kufundisha.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha darasa juu ya madawati ya mbao pamoja na viti vya plastiki, wanafunzi hawa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na mwalimu wao.

Chumba kidogo cha darasa kilichojazwa kompyuta pamoja na kipanga maneno, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa kike na wa kiume wakijifunza masomo mbalimbali kwa kutumia kompyuta hizo.

Ndani ya maktaba kubwa kuna makabati pamoja na vitabu vilivyopangwa kwa ustadi mzuri mwanafunzi wa elimu ya watu wazima, amesimama kwenye makabati hayo huku akiwa amevalia fulana yenye rangi nyeusi pamoja na hereni.

Wanafunzi watatu: wa kike na wa kiume wameketi katika chumba cha darasa wakitumia kompyuta mpakato kujadiliana kuhusu masomo mbalimbali ambayo yata tatua matatizo yao baade.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi mbalimbali, ambao wanafanya mafunzo kwa vitendo. Wanafunzi hawa wanajifunza namna ya kukata nguo, kushona vitambaa na kutengeneza nywele.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa na jinsia ya kike na ya kiume wanafunzi hawa wachache wakiwa makini kwenye kuuliza maswali na wachache wakiwa wamezembea na kupiga gumzo.

Ndani ya chumba cha darasa kilichozungukwa na vitu mbalimbali, limebandikwa tangazo linaloelezea namna ya kusafisha meno. Meno ni kiungo kikubwa cha binadamu, ambacho kisiposafishwa kwa umakini kinaleta madhara mbalimbali ikiwemo kutoa harufu kali.

Chumba cha darasa chenye ukubwa wa kutosha na mwanga mkubwa wameketi wanafunzi mbalimbali wenye jinsia ya kike na kiume wakiwa wametoka mataifa mbalimbali, huku mwanafunzi mmoja akiwa amenyoosha mkono kuashiria anataka kujibu swali.

Wanawake wawili waliovalia mavazi mazuri pamoja na nywele za kupendeza, wameketi ndani ya maktaba iliyo pangwa vitabu mbalimbali, huku mezani kwao wakiwa na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wanaosoma masomo ya ziada wameketi ndani ya chumba cha darasa kilichojaa kumpyuta, meza pamoja na viti huku mwalimu wao akiwa amesimama katikati ya darasa hilo akiwaelekeza.

Chumba kikubwa cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameshikilia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza na kufuatilia somo ambalo linafundishwa.

Eneo la nje ambalo limejengwa kwa kutumia bati pamoja na chuma ndefu, wamesimama vijana wanne ambao ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima huku kwenye meza zao kukiwa na nyaya mbalimbali pamoja na kompyuta mpakato ikiashiria kuwa hawa ni wanafunzi wa TEHAMA.

Darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha limepangwa viti kwa mpangilio mzuri wameketi wanafunzi wakike na wakiume, wakiwa katika zoezi la kufanya mitihani ya kumaliza elimu yao.

Kundi la wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi kwa ajili ya kujadiliana mambo ambayo wamefundishwa darasani ili kuongeza uelewa zaidi.

Kundi ndogo la elimu ya watu wazima wamesimama katikati ya chumba cha darasa huku wakiwa na karatasi kubwa yenye rangi nyeupe na wakitumia karatasi hiyo kuandika maandishi yenye rangi ya bluu pamoja na maandishi yenye rangi nyekundu.

Wanafunzi wachache wa elimu ya watu wazima wamekaa sehemu ya ukimya ndani ya maktaba wakijisomea. Wanafunzi hawa wanarejea masomo yao ambayo wamefundishwa ili kujiweka tayari kwa ajili ya mitihani.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima amesimama ndani ya chumba cha darasa huku akiwa amevalia shati la mikono mirefu pamoja na kitambulisho juu ya shingo yake, huku mkononi akiwa ameshikilia karatasi mbalimbali.

Ndani ya chumba cha chuo kilichotengwa kwa ajili ya kujisomea masomo binafsi, amesimama binti mdogo ambaye ni mwanafunzi wa elimu ya juu. Mwanafunzi huyu ameshikilia kompyuta mpakato pamoja na kalamu mkononi mwake.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mlango wa mbao na madirisha ya kioo wameketi wanafunzi wakike na wa kiume wakisoma na kuandika vitu ambavyo mwalimu wao anawafundisha.

Nishati ya umeme ni kitu kizuri sana kinachotumika katika mazingira mbalimbali; ndani ya chumba hiki cha darasa kuna nishati ya umeme ambayo inafanikisha kompyuta mpakato inayotumiwa na wanafunzi wa elimu ya watu wazima kuweza kufanya kazi kwa muda mrefu.

Kompyuta mpakato ni kifaa muhimu sana kinachotumika katika elimu ya chuo kikuu, wanafunzi hawa wameketi ndani ya chumba cha darasa wakitumia kompyuta mpakato, kipanya pamoja na madaftari.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wa jinsia ya kike kutoka jamii ya kimasai wamekaa katika viti ndani ya darasa huku wameshikilia ubao wenye rangi nyeusi na maandishi meupe ulioandikwa vokali.

Chumba kikubwa cha darasa kilichojengwa kwa milango mingi, madirisha yenye matobomatobo, pamoja na paa la bati, wameketi wanafunzi pamoja na mkufunzi, wakisikiliza mada inayotolewa.

Ndani ya chumba kidogo cha darasa chenye mwanga afifu na hewa ndogo wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wanajifunza jinsi ya kutumia kompyuta zilizo juu ya meza zao.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima amesimama katikati ya chumba cha darasa akiwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kuchapa barua kwa kutumia tarakirishi.

Ili kuwa mchoraji mzuri na kuweza kulipwa pesa ya kutosha inahitaji kuwa mbunifu, wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wamekusanyika kwa pamoja wakijifunza kuchora ili baadaye wakapate kutumia ujuzi huu kulipwa.

Mkutubi mmoja amesimama katikati ya maktaba iliyopangwa vitabu kwa unadhifu mkutubi huyu amesuka nywele ndefu hereni nzuri pamoja na kuvaa shati jeusi lenye mikono mirefu.

Eneo dogo la ndani, lenye ufinyu wa hewa na mwanga mdogo, wameketi wamama wenye watoto wachanga, huku mbele kukiwa na mtoa elimu akiwa amevalia fulana nyeupe pamoja na kikoti chekundu.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali; wa jinsia ya kike na ya kiume. Wanafunzi hawa wana umri tofautitofauti kutoka vijana, watu wazima na wazee. Hii inaashiria kuwa elimu haina mwisho.

Wanafunzi wa jinsia ya kike wameketi kwenye darasa lenye mwanga wa kutosha wakiwa wameegemea meza, na juu ya meza hiyo kukiwa kuna mikoba, madaftari, vitabu pamoja na kalamu.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima amesimama mbele ya darasa. Mkufunzi huyu amevaa kofia, koti la mikono mirefu pamoja na viatu vya kufunika. Wanafunzi wameketi wakiwa wameshikilia vitabu na madaftari wakimsikiliza mwalimu wao.

Vijana watatu wa kike na wa kiume wameketi ndani ya chumba cha darasa wakiwa na furaha kwenye nyuso zao, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na kipanya.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga wa asili pamoja na hewa ya kutosha wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima juu ya madawati. Juu ya madawati haya kuna vitu kama madaftari, peni pamoja na miamvuli. Hii inaashiria kuwa siku hii ilikuwa siku ya mvua kubwa.

Semina ya jinsi ya kuhifadhi pesa kwa wanafunzi wa elimu ya juu ambao pia ni walemavu wa viungo, inatolewa kwa kupitia runinga yenye picha ya mwanamke.

Darasa kubwa lenye mwanga hafifu yamepangwa madawati ya mbao ambayo wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi hapo wakijifunza kusoma pamoja na kuandika.

Wanafunzi wa elimu ya juu kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika, Asia, pamoja na Ulaya, wakiwa wameketi kwenye chumba chenye madirisha makubwa kinachopitisha mwanga wa kutosha, kwenye meza zao wakiwa na kompyuta mpakato.

Ndani ya darasa kubwa la elimu ya chuo kikuu, wameketi wanafunzi mbalimbali. Wanafunzi hawa wamekaa kipekee ili kila mtu kujisomea mwenyewe na kuongeza uelewa na maarifa juu ya masomo ambayo wameshafundishwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wanafundishwa kwa kutumia vibao vidogo vyenye rangi nyeusi, wanafunzi hawa wanafundishwa irabu na herufi mbalimbali ili waweze kujua kusoma pamoja na kuandika.

Chumba kikubwa kilichofungwa mwanga bandia pamoja na runinga kubwa, amesimama mkufunzi akiwafundisha wanafunzi wa elimu ya watu wazima waliovalia fulana za rangi nyekundu ambao pia ni walemavu.

Mwalimu huyu wa elimu isiyo rasmi yuko kwenye darasa kubwa lenye ubao mweusi na maandishi meupe, mkononi ameshikilia kamba pamoja na mpira wa kufuma, hii inaashiria kuwa anafundisha kwa vitendo jinsi ya kutengeneza vifaa hivi.

Mkutano mkubwa wa hadhara umekusanyika kwenye eneo la wazi lenye miti mirefu pamoja na majani yenye kijani kibichi wanakijiji hawa wamekusanywa kwa pamoja ili kuelezewa namna ya kijiji chao kinavoendelea.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa vimewekwa viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe. Darasa hili limesheheni wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kike na jinsia ya kiume.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mlango wa mbao runinga pamoja na madirisha yanayopitisha mwanga wa kutosha wamekaa wakina mama, ambao wamebeba watoto wachanga huku wakipewa elimu jinsi ya kutunza watoto wao.

Ndani ya chumba cha darasa, chenye madirisha makubwa pamoja na mwanga wa asili, wameketi wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali. Ndani ya darasa hili umebandikwa ubao wenye rangi ya bluu bahari pamoja na picha mbalimbali zilizo na nakshi nakshi.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga wa asili, wamekusanyika wanafunzi kutoka mataifa mbalimbali. Wanafunzi hawa wamebeba kompyuta mpakato, simu na madaftari katika meza zao.

Wanaume watatu wamesimama katikati ya chumba cha darasa huku wakiwa wameinamia meza. Juu ya meza hiyo kukiwa kuna makaratasi mapana yenye rangi nyeupe. Ndani ya karatasi hiyo zimeandikwa taarifa mbalimbali ambazo zinaenda kutumika kutoa hoja kwenye kikao.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamekutana ndani ya chumba kidogo na watawa wawili wa kanisa katoliki, Watawa hao wanajaribu kueneza neno la Mungu kwa kupitia makaratasi na machapisho waliyoshikilia.

Mwalimu aliyevaa fulana yenye rangi ya machungwa pamoja na nakshi nyeupe, ameketi ndani ya chumba cha darasa. Wanafunzi wakiwa na mwalimu wao, wanajifunza jinsi ya kutumia kompyuta mpakato kukusanya data mbalimbali.

Waalimu wa elimu ya watu wazima wamekutana pamoja ndani ya chumba cha darasa. Walimu hawa wamekutana ili kuelezea changamoto mbalimbali wanazokutana nazo wakati wa kutoa elimu.

Eneo kubwa la wazi lenye miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi wameketi wanaume kwa wanawake kwenye viti vyeupe pamoja na vyekundu, wakisikiliza hoja mbalimbali zinazotolewa.

Kundi la watu wazima wako ndani ya chumba cha darasa huku wakiwa wameketi juu ya viti pamoja na meza za mbao juu ya meza hizo kukiwa na madaftari pamoja na kalamu.

Uzazi wa mpango ni somo pana sana ambalo husaidia vijana na wanawake kupanga familia, mwalimu huyu anawafundisha wanawake wenye watoto wachanga namna mbalimbali za kufuata uzazi wa mpango.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima ameketi ndani ya chumba cha darasa pamoja na vijana wa kiume, huku mwalimu huyu akiwafundisha vijana hawa kuhusu kujiamini na uthubutu ili waweze kuja kuwa baba bora hapo mbeleni.

Kundi la wakina mama wakiwa katika chumba cha darasa chenye ubao mweusi pamoja na maandishi meupe wakiwa wamekalia viti vya bluu wakajadiliana mambo mbalimbali yanayohusu maendeleo yao, huku mapajani mwao wakiwa wamebeba mikoba mizuri yenye kupendeza.

Mkufunzi mmoja pamoja na wanafunzi watano wa jinsia ya kiume wameketi kwenye darasa lenye mwanga mzuri ikiwa imezungukwa na ubao mweupe, makabati, viti pamoja na meza.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wanne wa elimu ya watu wazima wanafunzi hawa wanatumia kompyuta mpakato, madaftari, peni, pamoja na simu za viganjani kujisomea.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekutana kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa. Chumba hiki kimezungukwa na viti vyenye rangi ya machungwa, mitungi ya gesi ya kuzimia moto pamoja na picha nzuri.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameketi katika chumba cha darasa wakiwa wameshikilia karatasi, vitabu pamoja na kompyuta mpakato wakijadiliana mambo mbalimbali yanayohusu elimu yao.

Kundi kubwa la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamekutana kwa pamoja chini ya mti. Kundi hili wamekutana ili kujadili mambo mbalimbali yanayoleta changamoto katika kijiji chao.

Kundi kubwa la wanafunzi wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye darasa kubwa lenye rangi ya bluu pamoja na nyeupe, huku kwenye kuta kukiwa na picha mbalimbali ambazo zinafanya chumba hiki kionekane kuwa nadhifu.

Kundi dogo la wanawake lenye watoto wachanga wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, mwalimu wao yupo kutoa elimu juu ya uzazi wa mpango ili waweze kupangilia familia zao vizuri.

Mwanafunzi amesimama mbele ya darasa kwenye ubao mweusi akiwa na furaha sana, hii inaashiria mwanafunzi ameelewa jinsi ya kusoma na kuandika kwa ufasaha.

Ndani ya chumba cha darasa wanafunzi wa elimu ya juu wameketi wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayewafundisha, mwanafunzi mmoja wa jinsia ya kike amenyoosha mkono juu. Hii inaashiria anataka kujibu swali ambalo limeulizwa.

Chumba cha darasa lenye madawati pamoja na wanafunzi walioketi chini ambao wamevaa nguo zenye rangi nyeusi pamoja na rangi nyeupe huku mwalimu akiwaelekeza jinsi ya kufanya majaribio yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekaa ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha. Wanafunzi hawa wanajisomea masomo ya ziada kwa kutumia kitabu ambacho kipo juu ya meza pamoja na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa ufundi stadi wakiwa katika eneo la nje lililozungukwa na miti pamoja na banda lililojengwa kwa mbao. Wanafunzi hawa wanajifunza useremala wa kuranda, kuunganisha vipande vya mbao pamoja na kuvikata.

Ndani ya chumba chakavu cha darasa yamepangwa madawati ya mbao ambapo kila dawati limewekwa namba tofautitofauti, namba hizi zimewekwa kama alama ili kutofautisha dawati moja na dawati lingine.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi katika madawati wakifanya mitihani yao kwa ajili ya kuhitimu masomo waliokua wanajifunza kwa muda mrefu.

Madawati ya mbao yamepangwa vizuri ndani ya chumba cha darasa. Madawati haya yamewekwa alama mbalimbali ili kutofautisha dawati moja na lingine, na kuepusha kuibiwa.

Chumba cha darasa chenye mwanga wa kutosha kilichopakwa rangi nyeupe pamoja na picha mbalimbali ukutani. Wanafunzi watatu wa kike wameketi wakiwa wanasikiliza kwa makini mwalimu wao anavyowafundisha.

Chumba cha darasa chenye mwanga hafifu. Wameketi watu wenye rika mbalimbali akiwepo mzee, vijana wakike na wakiume pamoja na mtawa mmoja.

Eneo kubwa la ndani wameketi watu mbalimbali wakiume pamoja na wakike, huku ndani ya eneo hilo kukiwa na televisheni, kompyuta mpakato, viti pamoja na feni.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku wakiwa wamekalia viti vya bluu pamoja na meza ya mbao. Wanafunzi hao wanajadiliana mada iliyo mezani mwao inayoitwa dunia.

Chuo kidogo cha kufundisha mafunzo kwa vitendo, wanafunzi hawa wanajifundisha jinsi ya kuchora kwenye karatasi nyeupe kwa kutumia burashi pamoja na rangi mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekutana kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa, ambapo wanafunzi hawa wanajadiliana mbinu mbalimbali watakazotumia ili kufaulu mitihani yao.

Eneo la shamba lililo sheheni mazao yenye rangi ya kijani kibichi na majani mapana amesimama bibi shamba pamoja na wakulima mbalimbali akiwafundisha jinsi ya kupalilia pamoja na kuvuna mazao hayo.

Shamba kubwa lililopandwa mazao aina ya mahindi yenye rangi ya kijani kibichi, wameketi wanafunzi kwenye viti huku midomoni mwao wakiwa wamevaa barakoa wakimsikiliza bwana Shamba.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima amesimama pembezoni mwa darasa huku akiwa amevalia shati la mikono mirefu pamoja na suruali nyeusi mwanafunzi wake akiwa amevaa kofia, gauni pamoja na kanga.

Mwanafunzi mmoja wa elimu ya chuo kikuu amesimama katikati ya darasa akiwa amevalia koti jeusi, suruali nyeusi pamoja na shati nyeupe huku akiuliza maswali juu ya somo ambalo wamefundishwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanatoka katika mataifa mbalimbali, wanafunzi hawa wamekaa katika darasa kubwa lenye madirisha makubwa pamoja na mwanga wa kutosha.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wameketi kwa umakini wakijadili mada ambazo wameshindwa kuzielewa muda wa darasani.

Chumba kikubwa chenye vifaa vya tehama wameketi wanafunzi wa kike wakiwa wanafanya mtihani wao wa mwisho, huku wakiwa wamevalia mashati meupe pamoja na suruali za kupendeza.

Mwanafunzi mdogo wa shule ya msingi ameketi ndani ya chumba cha darasa huku akiwa amevalia koti la mikono mirefu lenye rangi ya uaridi pamoja na maua ya kupendeza.

Eneo kubwa la ndani lenye madirisha makubwa pamoja na mwanga wa kutosha umetandikwa mikeka pamoja na viti mbalimbali vyenye rangi nyeupe, juu ya viti hivi wamekalia vijana wakike na wakiume wakisikiliza mada inayotolewa.

Kundi la wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakike na wakiume, wakiwa wameketi darasani huku wakiwa wamevalia vitambulisho shingoni mwao. Wakijifunza kusoma, kuandika na kuchora kwa vitendo.

Mwanafunzi wa elimu ya juu ameketi katika chumba cha ofisi pamoja na mkufunzi wake huku wakijadiliana kuhusu mada tofauti zilizoandikwa katika kitabu kilichokuwa juu ya meza.

Kundi dogo la wanafunzi wa jinsia ya kiume wameketi pembezoni mwa darasa huku mikononi mwao wakiwa wameshikilia simu pamoja na kifaa kingine chenye mfanano na kompyuta.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima ameketi katika dawati lililotengenezwa na mbao kwenye eneo la nje. Mwanafunzi huyu anajifunza kusoma na kuandika kwa kutumia picha mbalimbali ambazo zimechorwa kwenye kitabu.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekusanyika kwa pamoja darasani, mwanafunzi mmoja amenyoosha kibao juu kilichoandikwa irabu kwa maandishi makubwa.

Chumba cha darasa chenye kuta zenye rangi ya njano pamoja na ubao mweupe wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku wakimsikiliza mwalimu wao juu ya somo analofundisha.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima akiwa ameketi katika chumba cha darasa pamoja na wanafunzi wanne akiwafundisha jinsi ya kucheza na kuimba kwa vitendo.

Ndani ya chumba cha darasa cha elimu ya watu wazima wameketi wanafunzi wakiwa wanafanya mtihani wa mwisho, nyuma ya chumba hiki kuna kompyuta mbalimbali, ikiashiria kompyuta hizi zinatumika kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo.

Wanafunzi wa elimu ya juu wamekusanyika katika darasa dogo ili kupata elimu. Wanafunzi hawa wana rika mbalimbali ikiwemo vijana, wazee na watu wazima. Hii inamaanisha kuwa elimu haina mwisho.

Chumba cha darasa chenye viti vyenye rangi ya karoti, wameketi wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kiume pamoja na ya kike wakimsikiliza mwalimu wao kwa umakini mkubwa.

Eneo la wazi lenye mwanga wa asili wa jua, hewa ya kutosha na mawingu ya rangi ya bluu bahari na meupe. Mwanafunzi mmoja wa elimu ya watu wazima amekuja kusoma kwa kutumia usafiri aina ya pikipiki.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha darasa lenye mwanga wa asili na hewa ya kutosha, wakiuliza maswali juu somo ambalo wamefundishwa.

Mwalimu wa elimu ya watu wazima aliyevalia shati la mikono mirefu lililodaliziwa na kushonwa kwa kitenge, amesimama katikati ya darasa akitoa mitihani iliyofanywa. Mwalimu huyu baada ya kusahihisha mitihani, anarudisha mitihani kwa wanafunzi ili kujua kama wamefeli au kufaulu.

Nje ya dirisha kubwa la chumba cha darasa kuna mandhari nzuri yenye nyasi pamoja na miti mirefu yenye rangi ya kijani kibichi dirisha hili limefunikwa na mapazia ya rangi ya bluu bahari.

Majaribio ya mara kwa mara humfanya mwanafunzi kuweza kufaulu vizuri na kuwa mbunifu. Ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi wa mafunzo ya umeme wamesimama wakifanya majaribio ya vifaa vyao vya umeme.

Ili kuepuka kufeli mitihani, wanafunzi wa elimu ya juu huchukua muda wao wa ziada kwa kujisomea. Wanafunzi hawa wamekutana katika kundi dogo ili kuulizana maswali mbalimbali wasijekufeli mitihani yao.

Kundi la watu wakiwa wamesimama kwenye meza ya mduara, wakiwa wamevalia mashati ya mikono mirefu na wengine mashati ya mikono mifupi huku shingoni mwao wakiwa wamevalia vitambulisho.

Ndani, ya chumba cha darasa, kilichozungukwa na viti vya plastiki, ameketi mwanafunzi wa elimu ya watu wazima. Mwanafunzi huyu, amevaa koti la mikono mirefu, lenye rangi ya uaridi, nyeupe, nyeusi na maua mbalimbali.

Chumba cha darasa chenye dirisha kubwa, na mapazi yaliyo wazi, Wameketi wanafunzi kwenye viti, pamoja na kuwa na kompyuta katika meza yao ambayo wanatumia kujisomea.

Wanafunzi wawili wa elimu ya juu wameketi katika chumba cha darasa wakijisomea masomo mbalimbali, wakirejea mambo waliyofundishwa ili waweze kufaulu mitihani yao.

Wanafunzi wa masomo ya tehama wameketi ndani ya chumba kikubwa chenye kuta zenye rangi nyeupe pamoja na madirisha makubwa huku wakitazama kompyuta kwa ajili ya kujifunza

Wanafunzi wa elimu ya ngazi ya juu wameketi ndani ya chumba cha darasa. Kila mwanafunzi akiwa na chapisho, jarida pamoja na daftari; ikimaanisha wanajisomea masomo yao ya ziada.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa asili pamoja na hewa ya kutosha wameketi wanafunzi wa elimu ye watu wazima. Wanafunzi hawa wakiwa wanafanya mitihani kwa ajili ya kukamilisha elimu yao.

Kifaa cha kupimia urefu na upana wa nguo kimewekwa juu ya kitambaa, haya ni haya ni mafunzo ya vitendo kwa wanafunzi wanaojifunza ushonaji kwa kutumia cherehani ya mkono.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa na nyuso zenye furaha wameshikilia nakala za vyeti mikononi mwao hii inaashiria kuwa wamehitimu elimu hiyo.

Eneo kubwa la wazi, wameketi wanafunzi wa kike na wa kiume kutoka mataifa mbalimbali, ambao wengine wakiwa na kompyuta mpakato, simu za mkononi, pamoja va vifaa mbalimbali ambavyo wanatumia kujifundishia.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wameketi ndani ya chumba cha darasa. Mwanafunzi mmojammoja anauliza maswali na kujibu kwa kutumia kipande cha ubao, alichoshikilia mikononi mwake.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi ndani ya chumba kidogo cha darasa, wakitumia kitabu pamoja na kompyuta mpakato kupata machapisho mbalimbali yakuweza kuwasaidia kuelewa kazi iliyo mbele yao.

Usikivu umakini juhudi ni namna tofauti tofauti zinazotumika kwa wanafunzi ili kuweza kuelewa na kufaulu masomo yao wanafunzi hawa wapo makini kumsikiliza mwalimu wao anavyowafundisha kwa kutumia kompyuta mpakato.

Kujua kusoma na kuandika ni njia moja ya kujikwamua kimaisha. Mwanafunzi huyu wa elimu ya watu wazima amejua jinsi ya kusoma na kuandika. Hii itampunguzia adha ya kutapeliwa na wezi.

Chumba kidogo cha darasa chenye kuta zilizobanduka rangi, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakijadiliana mambo mbalimbali.

Chumba cha darasa chenye wanafunzi wawili wa kike pamoja na mwalimu wakiume wakiwa wameketi kwenye viti pamoja na meza huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato ambayo inatumika kurahisisha kazi yao.

Cherehani ni mashine inayotumika kushonea nguo mbalimbali, wanafunzi hawa wa elimu isiyo rasmi wamekusanyika ili kujifunza kwa vitendo namna ya kukata na kushona nguo.

Mwanamke mmoja ameketi ndani ya chumba cha darasa huku akiwa amevalia koti lenye rangi nyeusi pamoja na miwani, ikiashiria mwanamke huyu anatatizo la macho.

Kipaza sauti ni chombo cha umeme, kinachotumika ili kufikisha sauti mbali kwa walengwa. Katika kundi dogo, wanafunzi wameketi kwa pamoja, huku mwanafunzi mmoja akitumia kipaza sauti, ili kufanya kila mtu aliye katika eneo hili aweze kumsikia kwa umakini.

Ndani ya chuo kinachofundisha ufundi stadi wa umeme wamesimama vijana kadhaa waliovalia mashati ya rangi ya kahawia huku mikononi mwao wameshikilia vifaa vya umeme, ikiashiria kuwa wanafundishwa kwa vitendo.

Kundi kubwa la wafugaji na wakulima wamekusanyika pamoja katika eneo la nje. Watu hawa wamekusanyika ili kutatua matatizo yanayotokea baina ya wafugaji pamoja na wakulima.

Chumba cha darasa cha elimu ya chuo kikuu, madawati pamoja na viti vimepangwa kwa unadhifu. Wanafunzi wa kike na wakiume wameketi katika viti hivyo wakiwa wanajisomea katika masomo yao ya ziada.

Kikundi cha wajasiriamali kimekutana kwa pamoja ndani ya chumba kidogo, wanakikundi hawa wanakutana kila wiki ili kujadili mapato na matumizi ya fedha zao.

Wanawake wajasiriamali wamekutana pamoja ndani ya chumba cha darasa. Wanawake hawa wamekuja kwa pamoja ili kujifunza kuhusu mapato na fedha, ambazo wamekuwa wakizikusanya kwa kila mwezi.

Ndani ya darasa kubwa lililopakwa rangi nyeupe pamoja na madirisha ya vioo, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Ndani ya darasa hili kuna: runinga, viti, pamoja na meza vinavotumiwa na wanafunzi hao.

Ndani ya chumba cha mtihani, kunawekwa umbali mkubwa baina ya mwanafunzi na mwanafunzi. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba wakifanya mtihani wao wa mwisho.

Darasa kubwa lenye viti vyeupe pamoja na meza na meza ya kahawia ameketi mwanafunzi mmoja aliekua na madaftari meupe akisubiria maelekezo kutoka kwa mwalimu wake.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima mwenye jinsia ya kiume ameketi kwenye chumba cha darasa huku akiwa amevalia koti la bluu lenye mikono mirefu huku kwenye dawati akiwa ameweka daftari, penseli pamoja na kifutio.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamesimama ndani ya chumba cha darasa huku mbele yao kukiwa na karatasi nyeupe, hii inaashiria wanajifunza kubuni na kuchora picha mbalimbali.

Furaha ni hisia pekee anayepata mwanafunzi baada ya kufaulu, siku hii yana mahafali mwanafunzi huyu amefurahi sana kupokea nakala yake ya cheti.

Mkutano mdogo wa wanafunzi wa elimu ya watu wazima unaendelea ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi hawa wamekutana kwenye chumba chenye mwanga hafifu ikimaanisha kwamba muda huu ilikuwa jioni.

Kundi kubwa sana la wanafunzi wa elimu ya juu limekusanyika katika eneo la wazi lililojengwa kwa bahati pamoja na nondo kubwa, eneo hili la wazi limezungukwa na miti mirefu yenye majani mapana pamoja na maua ya kupendeza.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu kutoka kwenye mataifa mbalimbali wakiwa kwenye mkutano wa pamoja. Mwanafunzi mmoja akiwa amenyoosha mkono ili kujibu swali ambalo limeulizwa na mkufunzi wao.

Chumba kikubwa chenye madawati pamoja na kompyuta mpakato wameketi wanafunzi wanne wa jinsia ya kike wakijifunza somo la tehama kwa vitendo.

Vijana wa jinsia ya kike wameketi ndani ya chumba cha darasa, huku mikononi mwao wakiwa wameshikilia penseli za njano. Vijana hawa ni wanafunzi wa elimu ya watu wazima.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi watatu wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wameketi kwenye darasa ambalo: limezungukwa na viti vya mbao, ubao mkubwa wenye maandishi ya kingereza pamoja na chupa za maji.

Chumba kikubwa cha darasa chenye mwanga wa kutosha wameketi wanafunzi wanaojifunza somo la sayansi wakitumia vifaa mbalimbali vya maabara ili kupima kemikali mbalimbali.

Majadiliano ya ziada baada ya muda wa masomo huwasaidia sana wanafunzi wa chuo kikuu, wanafunzi hawa wamekusanyika kwa pamoja baada ya muda wao wa masomo ili kujifafanulia pamoja na kuelezea mambo ambayo hawakuelewa muda wa darasani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi ndani ya chumba cha darasa kilichopambwa kwa meza zenye rangi ya mbao pamoja na viti vyeusi. Wanafunzi hawa wamekaa kwa umbali mkubwa ikimaanisha kuwa wapo katika kipindi cha mitihani.

Kundi dogo la vijana wameketi katika eneo la nje ambalo limesakafiwa vizuri pamoja na ngazi za chuma, vijana hawa wanajadili mambo mbalimbali ambayo yatawasaidia kuwakwamua kiuchumi.

Watu wazima wakike na wakiume wamekaa kwenye eneo la wazi lenye nyasi pamoja na miti yenye rangi ya kijani kibichi, wakimsikiliza mwalimu wao ambaye anatoa elimu kuhusu mifugo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekutanika kwa pamoja katika eneo la nje. Wanafunzi hawa wameshikilia vitabu, machapisho mbalimbali pamoja na kitoa mtandao katika meza yao.

Chumba kidogo ambapo elimu isiyo rasmi ya ufundi sherehani inatolewa kwa wanafunzi watatu ambao wanajifunza jinsi ya kukata nguo na kushona kwa vitendo.

Chumba cha darasa chenye mwanga hafifu wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wanajisomea na kutafakari mambo mbalimbali ambayo wamefundishwa, huku chumba hiki kikiwa na madirisha yenye mapazi ambayo yameachwa wazi.

Ndani ya chumba cha darasa kuna makundi mbalimbali ya wanafunzi wakifanya majadiliano ,makundi haya yanafanya majadiliano ya maswali waliopewa wakiwa darasani.

Wanafunzi wawili wameketi katika maktaba huku wakiwa wamevalia mashati yenye mikono mirefu wakijadiliana kitu kupitia kompyuta mpakato amabyo ipo juu ya meza.

Eneo kubwa la ndani lililojengwa na matofali ya kuchoma wameketi wanafunzi mbalimbali wa jinsia ya kike na ya kiume, huku wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao na kujadiliana kwa pamoja.

Sheria na utaratibu huwekwa katika kila taasisi ili kuishi kwa utulivu. Mwanafunzi amenyoosha mkono, ikiashiria ni utaratibu uliowekwa ili kujibu maswali yaliyoulizwa.

Ili kuajiriwa katika soko la ajira la sasa, mwombaji wa kazi anastahili kujua matumizi ya kompyuta. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wako katika chumba cha darasa wakijifunza matumizi mbalimbali ya kompyuta.

Wanafunzi wa chuo kikuu wameketi katika chumba kikubwa cha kujisomea. Huku kwenye meza kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari, vitabu pamoja na chupa za maji.

Darasa kubwa lenye madawati yaliyopangwa vizuri wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wakiwa wamevalia magauni pamoja na viremba vichwani mwao wameketi wakimsikiliza mwalimu kwa umakini.

Wanafunzi watatu wa jinsia ya kike waliovalia nguo zenye rangi ya waridi, bluu pamoja na nyeusi, wameketi katika chumba cha darasa huku mikononi mwao wakiwa wameshikilia penseli, pamoja na karatasi.

Mwanaume mmoja akiwa na vijana wake sita ameketi ndani ya chumba cha darasa chenye ubao mweupe pamoja na makabati akiwaelezea jinsi ya kujikwamua kimaisha kwa kutumia njia mbalimbali za ujasiriamali.

Mwanamke mmoja aliyebeba mtoto mdogo mgongoni kwake ni mwanafunzi wa elimu ya watu wazima. Mwanafunzi huyu amesimama mbele ya ubao mweupe ulioandikwa kwa maandishi ya bluu akiwaelekeza wenzie jinsi ya kujisajili na mitihani.

Wanafunzi watatu wakike na wakiume wakiwa wameketi katika chumba cha darasa chenye meza, viti upande wa nyuma kukiwa na ubao ambao umebandikwa karatasi nyeupe.

Mandhari nzuri ya nje yenye mwanga wa asili na nyasi zilizonyauka mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa ameketi kwenye dawati la mbao akisoma kitabu chenye picha mbalimbali.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi darasani kukiwa na mwanga wa asili pamoja na hewa ya kutosha. Wanafuzi hawa wamekaa kwa makini ili kumsikiliza mwalimu na kumuelewa.

Wanafunzi wawili wa elimu ya watu wazima mmoja akiwa amepiga magoti na mwingine kuchuchumaa wakifanya kazi ya ubunifu kwa kutumia karatasi peni na majani.

Chumba kidogo cha darasa chenye mwanga hafifu na viti vichache wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakijitahidi kusoma na kumuelewa mwalimu ili waweze kujikwamua kimaisha.

Mkufunzi wa elimu ya juu amevalia joho zuri lenye rangi ya bluu pamoja na ufito mwekundu na njano. Kichwani amevaa kofia yenye rangi nyekundu na bluu pamoja na tai nyeusi shingoni.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwenye darasa, huku wamevalia kofia zenye rangi mbalimbali pamoja na makoti. Hii inaashiria eneo hili ni eneo lenye baridi kali.

Kundi dogo la watu wa jinsia ya kike na ya kiume wamekutana katika chumba cha darasa lenye viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe, huku wakiwa wamesubiri mwalimu wao kwa ajili ya kupata elimu.

Darasa kubwa la elimu ya watu wazima, lililonakshiwa kwa rangi ya njano pamoja na rangi nyeupe, wameketi wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wanaosoma vitabu kwa utulivu.

Ndani ya chumba cha darasa kuna wanafunzi wa elimu ya watu wazima ambapo baada ya kuhitimu watafanya kazi mbalimbali kama vile; walimu, madaktari, pamoja na wajasiriamali.

Darasa dogo lenye mwanga wa kutosha, wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wamevalia magauni nadhifu pamoja na vitambaa vichwani mwao, wakiwa wanamsikiliza mwalimu ambaye amesimama kwenye ubao mweusi wenye maandishi yenye rangi nyeupe.

Chumba cha darasa kilicho na mwanga mzuri wamesimama wanafunzi wanne wa jinsia ya kike, Huku mikononi miknoni mwao wakiwa wameshikilia vitabu vyenye ramani ya Afrika.

Ndani ya chumba cha darasa chenye mwanga mzuri pamoja na hewa ya kutosha, wamekusanyika wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Wanafunzi hawa utumia vyombo mbalimbali vya usafiri, ikiwemo baiskeli.

Elimu isiyo rasmi inayofundisha mafunzo kwa vitendo. Elimu hii inafundisha jinsi ya kushona, kudarizi na kukata vitambaa kwa kutumia cherehani.

Wanafunzi wa elimu ya juu wameketi eneo la nje chini ya mti mkubwa wenye majani yenye rangi ya kijani kibichi. Huku wakimsikiliza mwalimu wao aliyekuwa anaandika kwenye ubao mweupe.

Wanafunzi kutoka jamii ya kizungu na wanafunzi kutoka jamii ya kiafrika wameketi ndani ya darasa moja. Wanafunzi hawa wamekaa Kwa makini wakisoma na kurejea machapisho mbalimbali ambayo yapo juu ya meza zao.

Kompyuta zenye rangi nyeusi zipo juu ya meza ya chumba cha darasa cha elimu ya watu wazima, wanafunzi mbalimbali wameketi wakisoma kwa kutumia kompyuta hizo.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi darasani mmoja wao mwanafunzi wa kiume akiwa ameshikilia kompyuta mpakato akiwauliza wanafunzi wenzake juu ya somo ambalo wamefundishwa.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima kutoka jamii ya kimaasai amesimama mbele ya ubao mweusi akiwa na furaha akiwaonyesha wanafunzi wenzake jinsi ya kusoma na kuandika.

Ndani ya bustani kubwa ya mboga mboga za majani amesimama bibi shamba mmoja pamoja na wakulima akiwafundisha jinsi ya kutunza mboga hizi kwa kutumia mbolea mbalimbali.

Mwanafunzi wa elimu ya juu ameketi ndani ya chumba cha darasa huku akiwa anatafakari pamoja na kuwaza juu ya majibu ya maswali ambayo yameandikwa na kuulizwa kwenye mtihani wake.

Wanafunzi wa elimu ya shule ya msingi wakiwa mamesima ndani ya darasa, huku mikononi mwao wakiwa wameshikilia picha pamoja na vitabu zilizo chorwa ramani ya afrika.

Darasa kubwa lenye mwanga wa kutosha lililo na wanafunzi wa elimu ya watu wazima. Walioketi katika viti na meza zao wakimsikiliza mkufunzi wao anavyowafundisha.

Ndani ya chumba cha darasa ameketi mwanafunzi wa jinsia ya kike huku akiwa na furaha usoni mwake, mwanafunzi huyu amevalia shati la mikono mifupi lenye rangi nyeupe na nyeusi huku masikioni akiwa na hereni za shaba pamoja na cheni ya shaba.

Mwalimu mmoja yupo ndani ya chumba cha darasa pamoja na wanafunzi wake, mwalimu huyu anatumia makaratasi meupe kuandika maandishi makubwamakubwa ili kuweka msisitizo juu ya elimu anayotoa.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima ameketi juu ya dawati la mbao, nyuma ya darasa; mwanafunzi huyu amevalia fulani jeusi yenye midori ya kupendeza, huku pembeni yake kukiwa na begi lenye rangi ya uharidi pamoja na nyeusi.

Hili ni somo la ubunifu kwa kutumia uchoraji wanafunzi hawa wawili wamebuni picha ya mtu anayechuma matunda kwa kubandika vipande vya miti pamoja na vipande vya majani.

Chumba kikubwa cha darasa, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima kwenye viti vyenye rangi nyekundu pamoja na rangi ya dhahabu. Huku juu ya meza zao kukiwa na kompyuta mpakato, pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Eneo la nje lenye mwanga mkali wa jua pamoja na miti yenye rangi ya kijani kibichi wameketi wanafunzi mbalimbali wa elimu ya watu wazima huku juu ya meza zao kukiwa kuna vyakula, maji ya kunywa pamoja na kompyuta mpakato.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba cha darasa wanafunzi hawa wanajadiliana mada mbalimbali ambazo hawakuzielewa kipindi wapo darasani.

Wanafunzi wenye jinsia ya kike na kiume wamekaa kwenye chumba cha darasa juu ya viti vyenye rangi nyekundu pamoja na rangi ya dhahabu. Huku wengine wakiwa wamevalia vitambulisho kwenye shingo zao ikielezea utambulisho wao.

Wanafunzi wanne wa elimu ya chuo kikuu wameketi katika darasa lenye mwanga mzuri pamoja na hali nzuri ya hewa wakiwa wanajadiliana masomo mbalimbali pamoja na somo la TEHAMA kwa kutumia kompyuta mpakato.

Hili ni darasa ambalo wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi, huku wakifanya mitihani yao ya mwisho baada ya kujifunza kwa muda mrefu sana.

Wanawake na wanaume wameketi ndani ya chumba kidogo chenye madirisha makubwa na mapazia yaliyowazi huku wakijadiliana mambo mbalimbali yanayohusu kazi zao.

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa na nyuso zenye furaha wakiwa wamevalia mavazi meusi aina ya joho pamoja na kofia, kuashiria kuwa wamehitimu masomo yao.

Kijana mmoja wa makamo ameketi ndani ya chumba cha darasa akiwa ameshikilia kalamu pamoja na daftari, akijifunza jinsi ya kuandika nambari pamoja na herufi kwa lugha ya kiswahili.

Baada ya kusoma kwa muda mrefu, wanafunzi wa elimu ya juu, huchangamsha akili yao kwa kutumia michezo mbalimbali. Wanafunzi hawa wa elimu ya juu, wameketi kwenye eneo la nje lenye mwanga wa kutosha, wakichangamsha akili yao kwa kutumia mchezo uliokuwa mikononi mwao.

Eneo kubwa la wazi lenye mandhari ya kuvutia pamoja na maua bandia, wameketi kundi la watu wa jinsia ya kiume na ya kike wakijadiliana, jinsi ya kutatua matatizo yao.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wamekusanyika kwa pamoja, ndani ya chumba kilichohifadhiwa kompyuta. Kompyuta hizi hutumika kuhifadhia kumbukumbu mbalimbali na machapisho mbalimbali, ili zitumike kwenye kutoa elimu.

Wanafunzi wawili wenye jinsia ya kiume wakiwa wamesimama kwenye ubao mweupe wakitumia kalamu za rangi nyekundu pamoja na bluu, kuwafundisha wanafunzi wenzao jinsi ya kusoma na kuandika.

Kujua kusoma na kuandika ni vitu muhimu katika maisha ya binadamu wa kawaida. Wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima, wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa huku wakijifunza kusoma na kuandika, kwa umakini mkubwa.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa ameketi kwenye dawati akiangalia picha kwenye kitabu. Ameketi katika eneo la wazi lenye nyasi zenye rangi ya kijani kibichi pamoja na nyasi zilizokauka, pembeni ya mwanafunzi huyu kukiwa na pikipiki.

Eneo la nje lenye mwanga wa asili pamoja na hewa ya kutosha, huku likiwa limezungukwa na mabati, miti pamoja na dumu la maji. Wanafunzi hawa wameketi kwenye viti vya plastiki huku wakiwa wamevaa makoti ya mikono mirefu yenye rangi ya bluu.

Maabara kubwa ya kufundishia yenye mwanga bandia pamoja na madirisha yaliyo wazi, wameketi wanafunzi wa elimu ya juu. Wanafunzi hawa wameshikilia vifaa mbalimbali vya kisayansi vinavyotumika kufanya vipimo.

Ndani ya chumba kikubwa cha darasa, chenye mwanga wa bandia, wamekutana wakufunzi wa elimu ya juu; wakufunzi hawa hukutana pamoja mara kwa mara ili kuongeza elimu yao na kupeana mbinu mbalimbali za kufundisha wanafunzi.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima ambae ana umri mkubwa amekaa ndani ya chumba cha darasa pamoja na wanafunzi wenzie kutoka mataifa mbalimbali, huku mezani mwao kukiwa na kompyuta mpakato.

Wakulima wadogo wa mbogamboga wakielezea shida zao kwa bibi, shamba baada ya mboga zao kutokusitawi kwa muda uliotarajiwa. Mboga hizi zina rangi ya kijani kibichi, pamoja na majani mapana.

Ndani ya maktaba kubwa, ameketi mwanafunzi mmoja wa elimu ya watu wazima. Maktaba hii ina vitabu vya lugha mbalimbali na matoleo mbalimbali. Pia kuna viti vya kila rangi, ikiwemo rangi nyekundu na rangi ya bluu.

Mwalimu mmoja wakike anatoa elimu isiyo rasmi, kwa wanafunzi watatu jinsi yakushona nguo kwakutumia mashine ya mkono ya cherehani.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wakiwa wameketi darasani na huku mbele kukiwa na mwalimu wao akiwafundisha, nyuma ya darasa hilo kukiwa na ubao ambao umebandikwa karatasi nyeupe.

Ndani ya chumba cha darasa chenye madirisha mapana na marefu yaliyofunikwa vizuri na mapazia, wameketi wanafunzi wa chuo kikuu; baadhi wamesimama na wengine wamekaa, wakijadiliana mambo mbalimbali yanayohusu masomo yao.

Elimu bora ni ile inayohusisha ushirikiano baina ya wanafunzi, wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wanajisomea kwa pamoja kwa ushirikiano ikiwa mmoja anaandika na mwingine anachora.

Mandhari nzuri ya nje yenye nyasi, miti mirefu pamoja na majengo mbalimbali. Wanafunzi wa elimu ya watu wazima wameketi kwenye meza ya mduara wakijadiliana kuhusu masomo yao.

Somo la kujiamini ni somo pana sana ambalo kila kijana wa kiume anahitaji kulifahamu, mwalimu huyu yuko ndani ya darasa pamoja na wanafunzi wake akiwafundisha namna mbalimbali za kujiamini.

Ndani ya chumba cha darasa wameketi wanafunzi wa somo la tehama wakifanya mitihani yao. Nyuma ya chunba hiki zimewekwa kompyuta pamoja na mashine mbalimbali ikiashiria chumba hiki hutumika kwaajili ya mafunzo kwa vitendo kwa somo hili.

Binadamu huongeza maarifa kwa kusoma, kuandika, kuhesabu na kupitia vitu mbalimbali ambavyo vimeandikwa na wakufunzi, wanafunzi hawa wa elimu ya watu wazima wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa wakisoma vitu mbalimbali ambavyo vimeandikwa na walimu wao.

Ndani ya darasa kubwa lililopakwa rangi ya manjano pamoja na ubao mweupe wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanafunzi hawa wanajifunza kwa bidii ili baadae waweze kujikwamua kimaisha.

Chumba kikubwa chenye rangi ya kijani ya mgomba, wameketi wanafunzi wa elimu ya watu wazima, huku wakijadiliana na kutafakari mambo mbalimbali ambayo wamefundishwa.

Wanafunzi wa elimu ya watu wazima, wanatumia teknolojia ya kisasa katika kujisomea. Wanafunzi hao wanatumia kompyuta mpakato, simu za viganjani pamoja na madaftari.

Ndani ya chumba cha bweni chenye madirisha madogo na mapazia yaliyofungwa, vimewekwa vitanda vilivyotengenezwa kwa chuma. Chumba hiki hulala wanafunzi wa elimu ya msingi ama wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa elimu ya sekondari wameketi ndani ya chumba cha darasa, wanafunzi hawa wanafanya mitihani yao ya mwisho ili waweze kuhitimu elimu hiyo na hivyo kwenda chuo kikuu.

Mwanafunzi wa elimu ya juu anayesoma masomo ya uandishi wa umeme, amesimama ndani ya karakana kubwa kwenye karakana hii kuna mitambo mbalimbali ambayo inaongozwa na umeme.